Duka hili linauza bidhaa nyingi. Linamashuka yenye maragi ya kuvutia, mikufu, miwani, bengi na viatu. Hizi zote zimepagwa kwenye rafu nyeupe zilizo na usafi wa hali ya juu.

Duka hili lina mapambo yanayovutia kwenye sakafu na kwenye dari. Kuna mataa yaliyoekezwa kwa njia inayovutia. Manguo yanayouzwa hapa yana rangi tofauti tofauti kama vile waridi, kijani kibichi na ile ya kahawia. yanapatikana.

Duka hili ni safi na lenye mpangilio . Bidhaa maalum za onekana kuwa viatu na nguo. Viatu zimepangwa kwenye rafu kwa mfumo wa kuninginia . Kuna fomu iliyowekwa kwenye sakafu kwa ajili ya wateja.

Mashati haya yamekunjwa kwa njia ya utaratibu na kuwekelewa kwenye meza. Kwenye meza hii kuna kibadiko kilicho na bei ya kupunguzwa ya mashati haya. Mashati haya yana marangi tofauti tofauti ili kuvutia wateja.

Duka hili linauza manguo aina ya suti. Suti hizi zimepangwa kwa mpangilio na zina marangi tofauti. Kuna zile nyekundu, kuna zile za blue na kuna zile zilizo na marangi iliyochanganyikana.

Duka hili la nguo lina mapambo yanayopendeza ukutani. Chini yake kuna kabati zilizowekwa manguo. Manguo mengine yamening'inizwa kwenye vyuma vilivyowekwa kwenye ukuta. Kuna manguo tofauti kama vile makoti na masweta na mafulana.

Dawati hili kuhudumia wateja limo katika duka hili la kuuza magari. Watu wawili wamesimama nyuma ya dawati lile, ili kuhudumia wateja. Magari aina tofauti tofauti yameengezwa hapa na kuna mataa yaliyo kwenye dari ya duka hili yanayomulikia wateja.

Gari lenye rangi ya kijivu lime egeshwa katika kinacho onekana kuwa kituo cha mafuta. Kisahani cha nambari chenye rangi ya njano na nambari zilizoandikwa kwa rangi nyeusi zimebandikwa kwenye mlango wa buti la gari hili lenye muundo wa Toyota.

Magari haya ya kuuza yameegeshwa katika kiwanja hiki. Magari haya ni mengi sana. Yana miundo tofauti tofauti na marangi tofauti tofauti. Bei ya magari haya hulingana na muundo wa gari hilo.

Magari haya ya kuuzwa yamepakiwa kwenye kiwanja hiki. Magari haya yana rangi tofauti tofauti na kila gari lina kisahani cha nambari ambazo ni tofauti kwa kila gari.

Duka hili lina kuta za vioo ili kuwavutia wateja kutoka nje. Magari yameegezwa hapa kulingana na aina yake na yana marangi tofauti tofauti. Kuna madawati ya wahudumu wanao wahudumia wateja ili kuendeleza shughuli za uuzaji.

Soko hili lina magari mengi, ya aina tofauti tofauti. Kuna magari meupe, magari meusi, na magari mekundu. Wanunuzi wanaonekana kujadiliana na muuzaji kuhusu magari haya.

Gari hili ni nyeupe ndani. Lina uwezo wa kubeba abiria wanne pamoja na dereva. Mikanda ya abiria yaonekana kuning'inia kwenye kiti. Mlango mmoja wa abiria umefunguliwa.

Nyanya zimepangwa kwenye visanduku za mbao kubwa kubwa. Nyanya hizi zinaonekana kuvutia kwa sana. Soko ili linaonekana linauza nyanya kama bidhaa maalum. Watu wanaonekana kuziangalia na kupendezwa nazo.

Mapambo haya yenye marangi tofauti yanayovutia huweza kutengenezwa kwa shanga. Ni maarufu sana katika soko zinazojulikana kama za Maasai. Mtu mmoja anaonekana akiyakagua mapambo haya, huku mwengine akiwa ameketi pembeni akiwa amevalia mapambo mkononi.

Soko hili linaonekana kubwa sana. Malori yaliyopanga foleni hapa yanaonekana kupakiwa na kupakuliwa. Wateja wanaonekana wengi sokoni humu. Wauzaji pia wanaonekana wako wengi sokoni hii. Majumba marefu yanaonekana kwa umbali kutoka kwa soko hii.

Vitu vingi vya mapambo vinauzwa katika soko hili. Majumba marefu yanaonekana kutoka kwa soko hili. Kuna mabidhaa tofauti tofauti kama vile mashati, na manguo yanayopendeza, mashuka, na bangili na mikufu iliyotengenezwa kwa shanga yanayouzwa hapa.

Soko hili laonekana kuwa na vibanda kadhaa , magunia ya samawati yametandikwa kwa kila kibanda na viatu kuekelewa juu yake . Bei zimening'inizwa kwa kila kibanda . Bidhaa maalum katika soko hili yaonekana kuwa viatu .

Soko hili la vyakula linaonekana kuuza vitunguu kama bidhaa maalum. Wauzaji na wanunuzi wanaonekana wakifanya biashara. Vitunguu hivi vimeweza kufungwa katika magunia aina ya neti.

Soko hili lina maduka mengi ya nywele na vifaa vya upodozi. Viti vya plastiki zimepangwa hapa nje na kuwekelewa vitambaa za kupanguzia wateja. Wasusi wanaonekana wakiwasuka wateja katika maduka tofauti tofauti.

Kiwanja hiki kina nyasi kubwa iliyokauka. Ukuta umejengwa kutenganisha majumba na kiwanja hiki. Majumba haya yanaonekana ya kifahari na yenye kuvutia sana.

Majumba haya manne ya ghorofa yaliyojengwa kwa mawe, yaonekana kuendelea kujengwa. Yana urefu wa takriban ghorofa saba. Kando yake umepita nyaya nyingi za stima.

Kibango hiki kilichowekwa kwenye kikingi cha stima kinaonekana kueleza mauzo ya nyumba inayouzwa katika mji wa Lavington kwa takriban dola 40,000, na kuna maelezo ya namba na tuvuti ya wanayoiuza,.

Jumba hili ndefu la ghorofa lenye madirisha makubwa yanayopendeza linatangazo la kukodisha na nambari ya simu. Nyuma yake mlingoti mrefu zaidi wa simu waonekana .

Chumba hili lililopakwa rangi ya samawati lina sehemu tatu, ya chini, ya kati na ya juu. Kuna angazi inayopanda sehumu ya kati ambako kuna roshani inayopendeza.

Majumba mengi ya ghorofa yanaonekana. Nyaya za stima zinaonekana zikipita karibu na maghorofa haya. Gari zinapita kwenye barabara iliopita kando ya maghorofa haya. Vibanda vya soko vinaonekana kando kando mwa barabara.

Jumba hili lina maduka na vyumba vya kuishi. Ni la ghorofa na lina roshani katika kila nyumba. Ngazi inaonekana ikipanda kuelekea kwenye ghorofa ya kwanza. Kuna vibao vidogo vinavyoonyesha biashara zilizopo katika kila duka.

Jumba hili refu huweza kuwa na majumba ya kukaa ,majumba ya biashara ambazo zote ni za kukodisha. Mbele ya jumba hili mmepita nyaya za stima zinazoelekeza stima katika manyumba tofauti yaliyo katika sehemu hii.

Duka hili kubwa limepakwa rangi jeusi na kuandikwa maandishi yake kwa rangi nyeupe, nyekundu na ile ya kijani kibichi. Maduka haya huweza kuwa na bidhaa tofauti tofauti kuanzia vyakula, bidhaa za plastiki na manguo.

Wateja wamepanga foleni katika vituo vya kuuziwa katika duka hili kubwa. Wahudumu wanaonekana kuwaelekeza na kuwahudumia. Kwenye dari ya duka hili kuna mataa yaliyoning'inia na kamera za cctv zinazotumika kwa usalama.

Kundi vibandiko vilivyo na maandishi na maelezo tofauti tofauti katika duka hili kubwa. Kuna wateja walio na troli wanazozitumia kununulia bidhaa. Bidhaa mingi zimepangwa katika rafu kwa utaratibu.

Marashi na mafuta yamepangwa katika rafu ya duka hili kubwa. Kuna mteja anayekagua na kuweka bidhaa katika toroli. Kuna vibango vilivyowekwa kwenye dari ya duka hili inavyoonyesha bei ya bidhaa.

Maduka makubwa huwa na sehemu tofautitofauti zinazouza bidhaa tofautitofauti. Hapa, sehemu inaonekana kuuza matunda na mboga. Zote zimepangwa kwa mpangilio unaovutia wateja. Kuna vibandiko zenye bei iliyopunguzwa iliyoninginizwa kwenye dari ya duka hili.

Vitu vimepangwa kwa utaratibu sana katika duka hili kubwa. Mabango yanayovutia enye bei iliyopunguzwa yamening'inia kutoka kwa dari yake. Watu wanaonekana kupanga foleni ili kuzinunua bidhaa hizi. Duka hili ni safi mno.

Duka hili kubwa lina bidhaa tofauti tofauti. Kuna bidhaa za plastiki, masabuni na vyakula. Duka hili huweza kupanga vitu kwenye rafu kwa utaratibu mno.

Baiskeli hizi ni nyingi na zimepangwa kwa utaratibu. Baiskeli huweza kutumika na watoto na watu wakubwa kwa ajili ya kucheza, kufanya mazoezi na kuenda safari ndogo ndogo. Kwa zile rafu kunaonekana kuna gari dogo za watoto za kuchezea.

Hii ni sehemu ya kuoaka na kuuzia keki katika duka kubwa. Maduka makubwa huweza kuwa na sehemu ya vitu tofauti tofauti visivyo vya kula na vile vya kula, manguo, maplastiki na elektroniki.

Duka hili laonekana kuuza mboga na matunda kama bidhaa maalum. Kwenye rafu, matunda na mboga zimepangwa kwa utaratibu. Michicha na tikiti-maji zaonekana kwa karibu. Bidhaa hizi zina uwezo wa kuharibika haraka mno.

Mikate imepangwa kwenye rafu zilizoundwa kwa mbao katika duka hili kubwa. Wateja wanaonekana kutembea na vikapu wakinunua bidhaa tofauti tofauti. Kuna vibandiko vya bei iliyo shushwa kwenye duka hili.

Maduka makubwa huweza kuuza bidhaa tofauti, tofauti. Duka hili kubwa linauza vifaa vya kieletroniki kama vile majiko na maruninga. Kwenye dari za duka hili kuna mataa yaliyoning'inia na kuwamulikia wateja.

Kwenye mlango wa duka iliyo kubwa umepangwa matroli na vikapu vinavyo tumika na wateja katika kununulia bidhaa. Wateja wanaonekana kuingia kwenye duka hili. Kuna mtu aliyekaa kwenye dawati na kuwahudumia wateja na kando yake kuna rafu zilizo pangwa bidhaa tofauti tofauti.

Bidhaa tofauti tofauti zinawekwa kwenye rafu za duka hili kubwa. Kuna bidhaa kama vile begi na vikombe na marembesho mengine. Zingine zimening'inizwa kwenye ukuta ili wateja waweze kuziona.

Machupa mengi ya soda yamepangwa katika duka hili kubwa. Masoda haya ni ya aina tofauti tofauti na kando yake mna jokofu lililo wekwa vitu vinavyo weza kuharibika haraka kama vile maziwa.

NO AUDIO, NO SOUND

Duka hili kubwa lina usafi wa hali ya juu. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu katika rafu kulingana na aina yake. Kwenye dari ya duka hili, kuna mataa yanayomulika katika kila safu ya duka hili.